Msichana aliyevalia shati la kijani yupo hapo. Wengine wamevalia shati za blue na nyeupe wameshikilia mabango yaliyo na ishara au maneno flani. Chini yake kuna vitu ambavyo vimewekwa. Mabokisi yaliyo na rangi brown hata pia mengine ya blue na manjano.

Wawili hawa wanaonekaniwa wakitembea juu ya maji aina ya matope. Mmoja wao akiskuma mtu anayeendesha pikipiki, amevaa shati la buluu, suruali ameikunja. Kuna vijibeseni kando ambavyo ni vya ndoo ya maji vinaendelea kuwa katika hiyo Honda.

Siptali wahudumu wako katika hali ya kuongea na kujua nini watakacho kifanya kwa mgonjwa aliyelala kwenye kitanda hicho. Wamevaa sare zao za kazi, wawili wakiwa wakiume na watatu wakiwa ni wa kike. Mama amesimama pembezoni apo akiskiza anachoelezwa na wahudumu hao.

Mhudumu wa afya yupo kazini, amevalia sare zake za kazi, amejifunika mdomo. Nyuma yake kuna mfuko wa rangi ya manjano. Watu wanapita huku mmoja wao akihudumiwa akidungwa sindano, amevalia kofia na shati jeupe.

Moto uliyowaka kwa kasi, moshi unaopepea angani, mabati yaliyochomeka, nyumba za watu zilizoathirika, mkasa huu ni mkubwa sana. Hapo ndipo wakati hasara iliweza kutokea kulingana na taswira hiyo.

Daktari ambaye anaweza kutumia dawa za kienyeji kutibu watu,p ameweka nambari zake na maelezo ya magonjwa anayoweza kuwasaidia wanaomuitaji, hapo kuna karata na pia kuna moto na vitu ambavyo anatumia katika kazi yake ya uchawi.

Mtoto ameshikwa mkono na mtu ambaye ameshikilia kalamu ni mtu mzima, inaonekaniwa ilikuwa ni wakati wa chanjo ama shu𝑔huli fulani anaweza kueka alama katika kidole chake kidogo.

Mhudumu aliyevalia sare zake za kazi. Ameshilikilia kijitaa kidogo akiendelea kumkagua mgonjwa huyo, aliye jinsia ya kisichana amevaa koti jeusi, daktari naye amevaa koti jeupe na miwani. Watu wengine wapo kando wakingonjea wakati wao.

Watu wa jinsia tofauti waliovalia nguo za rangi nyekundu, nyeupe, manjano, rangi ya maziwa wananyosha mikono juu. Waliovalia barakoa hapo ni wakati wa Korona ama kujizuia katikati vumbi au magonjwa fulani.

Msichana aliyetabasamu anafanya kazi katika eneo la hospitali ya meno. Jina linajulikana kama Fine Touch . Uwepo wa picha kadhaa zipo hapo zinaonyesha maagizo nambari ya simu, hata pia kuna tarakilishi pembezoni mwake na saa kujua wakati unafaa kuingia na kutoka.

Mgonjwa aliyelala katika kitanda yupo hospitalini akiendelea kupata matibabu. Amefungwa plasta ilio na damu. Watu wengine wapo wanaongea wao na wenzi wao. Maji yapo katika kitanda hicho. Wagonjwa wametulia.

Daktari aliye na rangi nyeupe, aliyevalia miwani yake ya kazi na barakoa amevaa shati la bluu. Mgonjwa aliyelala katikati kitanda anakaaguliwa amewekewa kitambara keupe amevaa nguo yake anasikizia maumivu ya magonjwa yanayotibiwa.

Hapa ni wakati wa ukame inaonekaniwa ng'ombe aliyepata dharugu ya hali hiyo ya anga au kiangazi kilimdhuru. Watu wawili wanaonekaniwa wakitembea mmoja aliyebeba fimbo, wamevaa kofia na vikoi na makoti

Daktari aliye valia sare zake za kazi, anamdunga sindano mtoto mdogo. Mama ameangalia kwa uchungu sana huku akiwa na leso kwenye shingo na nguo aliyovaa ni dera ya kudumu.

Hapa ni mahali ambapo watu wanafanyishwa mazoezi walio na shida ya viungo. Msichana mmoja aliyevaa koti jeupe inaonekaniwa akimsaidia mvulana aliyekuwa na shida ya viungo hapo. Wanaonekaniwa wakiongea wakifanya shughuli ya mazoezi.

Hapa kuna vidude vya barafu viliyo na rangi nyeupe kisha ndani ya hilo dude kuna dawa ambazo zinaweza kutumika katika sherehe ama hafla iliyoandaliwa kuweza kuhudumia wanajamii.

Watu wasita wanatembea katika shamba moja wakinyunyizia dawa waliyovalia sare zao za kazi rangi nyeupe, wamebeba mitungi. Manyasi nayo pia yamenawiri kwa rangi ya kijani, hali ya anga nayo ipo shwari miti yaliyo kwa mbali yanaonekaniwa kuwa na utulivu.

Mama aliyevalia barakoa na miwani yuko katika hali yake ya kundugwa sindano na muhudumu wa afya, aliyevalia sare zake za kazi ya rangi ya bluu. Kwa bali kuna tonombali na pia msichana au mvulana aliyevalia shati la bluu na nyekundu wakiwa wamekaa pembezoni wakiendelea shughuli zao za huduma.

Kibanda cha kuchota maji kimeweza kuwa na bwawa moja jeusi lilipo pembezoni mwake. Miti hii yaliyopo karibu yamenawiri sana. Yapo rangi ya kijani. Hapo kando pia kunaonekana kuna mchanga wa rangi ya nyekundu.

Hapa ni mahali ambapo kuna wagonjwa wameweza kuwekewa vitanda vyao ,kuna mhudumu anapita akiangalia wagonjwa hao. Pembezoni pia kuna televisheni imewekezwa hapo ili watu waweze kupata burudani pia, kuhakikisha kuwa usalama wao uko vizuri wamewaeza kuwekewa pia nafasi na viti na mito na magodoro ya kulalia.

Wahudumu wawili waliovalia sare zao za kazi na barakoa. Makoti meupe, kunaonekaniwa kwa kando kuna kijitarakilishi kidogo hapo kikiangalia. camera iliyobebwa na mtu aliyevalia shati jekundu na mtu aliyekaa chini amevaa shati la rangi ya kijani.

Maaskari wawili wamesimama wamevalia sare zao kofia nguo na koti wapo wengine wapo katika jumba linalovunjwa wakihakikisha kuwa usalama uko sawa. Kuna jumba la ghorofa lililokosa rangi. Majani yamenawiri na rangi yake ya kijani.

Msichana huyu ni wa kabila la kiborana, kisomali au hata pia kisamburu aliyevalia janbab jeusi. Nyuma yake kuna miti yalionyauka hata pia mchanga mwekundu unaonekaniwa uliopo hapo. Hali ya anga ipo shwari.

Mhudumu mmoja akihudumia mwanamke, aliyevalia sare za kazi. Shati refu jeupe, saa mkononi hata amevalia maski, suruali yake ni nyeusi. Kuna mtu huko kando alionekaniwa ameshika mfuko wa buluu na amevaa nguo nyeusi, shati na suruali. Mwanamke huyu aliyevalia nguo yenye rangi tofauti.

Msichana aliyevalia rasta amesimama akiwa amevaa shati lake la rangi ya kijivu, ameshikilia vidude viwili na amevaa bracelet mkononi. Suruali yake ni ya buluu. Nyuma kuna kijishoketi hata pia pazia na nyumba alioko ndani ni mahali pake pa kazi.

Hivi ni vitu ambavyo vinaashiria kuwa kuna mtu ambaye anatibu watu kwa dawa za matibabu. Hapo pia chini kuna shuka ama nguo ambayo ni ya rangi nyekundu na nyeusi, kuna pembe na pia kuna dawa na chupa na vitu na ameweka mayai na kuna mtu amesimama pembezoni na amevaa viatu.

Vichupa vimeegezwa katika meza moja. Rangi ya chupa hizo ni nyeupe . Dawa zipo tatu, nne na tano. Zingine ni za rangi nyekundu; zimewekwa pembezoni mahali palipo na dawa zingine.

Wahudumu wawili wanamkagua mama mmoja aliyekuwa na shida ya sikio. Wao wamevaa sare zao za kazi, mwengine naye akionyesha mkono wake wa kando. Mwengine yuko nyuma hapo akiangalia kinachoendelea. Mama ameweza kujisaidia kwa kuzuia kidude kimoja cha kufanya yeye apate kupata huduma nzuri.

Mikono imeonyeshwa kuwa na povu. Mtu anaosha na sabuni anaweza kujisafisha wakati alipoweza kumaliza kazi yake. Mikono iko rangi ya brown na pia sabuni inaonyesha rangi nyeupe.

Glasi moja ambayo imewekwa maji na kuna dawa zimewekwa hapo chini. Kuna kijiboxi ambacho kinaashiria kuwa ni dawa gani hizo mtu anafaa kunywa na maelekezo amepewa kutoka katika hospitali aliyoenda.

Mhudumu, wa kike, anayedunga sindano mtoto mdogo. Mama moja akionekaniwa hapo kando akiwa ameshikilia kijikombe. Kiboksi la rangi ya manjano limeegezwa katika meza. Kuna ndoo, hata pia kuna watu wamefunga laini. Aliyevalia sare ni daktari wa msichana.

Watu wa jinsia mbili tofauti, mmoja akiwa ni mhudumu ambaye ni msichana aliyevalia sare zake za kazi akiwa anamhudumia mvulana katika hali yake ya mazoezi. Wameegeza kijigari kando hata pia vijiti vya kuweza kuzuia mtu kuweza kusimama wanafanya mazoezi.

Hapa kuna mtu anafanya biashara na kuna mteja pia amekuja kuuliza ama kununua. Naona ni mtamaduni ambaye anauza ushanga na pia ako na dawa za kienyeji. Hapo ni mahali kwenye uwezo zuri wa kupata kile kitu unachotaka ama tiba pia.

Chuma hichi ni cha oparesheni wao wanaonekaniwa kuanza kupanga vitu vyao kabla kuanza kazi hio, wamevalia sare zao za kazi na mask mdomoni. Mikononi wameweza pia kuvaa mifuko inayoweza kuwasaidia kutopata chochote kile ambacho kitawadhuru.

Tukutuku aina za rangi ya manjano zipo katika maji ya mvua. Hapa kunaonekaniwa kuna msichana aliyevalia shuka ya kimaasai rangi ya nyekundu na mwavuli wa mwendeshaji pikipiki anaendelea kufanya shughuli yake ya kawaida.

Wawili hawa wanaonekaniwa wakibeba ndoo wakitaka chota maji . Moja akiwa ni jinsia ya kike na ya kiume. Aliyevalia rangi ya kijani na nywele fupi na mwingine aliyevalia barakoa na shati jeusi. Hapo ni mahali pa kupata maji masafi.

Watu waliopo kwenye picha hii ni jinsia mbili tofauti, waume na wake, wanafanya kazi ya jamii. Wameweza kubeba vitu ambavyo vitawasaidia katika kazi zao vinaashiria kuwa ni viti na wamevaa kofia ya rangi ya blu na makoti pia yanayoashiria washirika wanaofanyia kazi. Ni wanajamii.

Daktari aliyevalia sare zake za kazi; miwani, barakoa hata ameshikilia kichupa kilicho na rangi ya maji ya kijani. Maboksi yaliyo mengi ndani ya chumba hicho colour nyeupe, buluu hata pia rangi ya brauni. Amevaa kidude kinachoashiria jina lake.

Maafisaa wa usalama waliovalia sare zao za kazi tofauti wamevaa barakoa na kuna jinsia ya kisichana iko hapo pia. Mvulana aliyevalia buluu mwingine amevalia brown na hata msichana amevaa suruali nyeusi na shati jeupe, kuna magunia yameekezwa hapo.

Moshi umeonekaniwa ukiwa umetoka katika mashine moja, kijana aliyevalia sare ya kazi amevaa kofia nyekundu. Mikononi amevaa vitu vifuko vilivyo rangi ya kijani, amevaa viatu vya rangi ya njano, barabara ishwari, miti iliyopembezoni mwake ni ya rangi ya kijani.